Hili jumba limejengwa kwa mawe kuna nyaya mbili za kuningi'inia, vigae vya kufungamana vimewekwa chini. Kuna nafasi ya kutosha ya maegesho. Ipo baraza la juu katika ghorofa ya kwanza. Lango limetengenezwa kwa vyuma vya mistari.

Katika hili duka kuu, sakafu imefunikwa kwa vigae vya hudhurungi. Rafu ni nane zilizo na bidhaa. Siagi ya blueband imepangwa kando ya mayai. Wateja ni wanne. Taa nyeupe ipo Kwenye dari na mwanzoni mwa picha mwanamke aliyevaa buluu anafanya ununuzi.